Magari ya aina mbali mbali yaliyoegeshwa kwenye uwanja huo wa nyasi ya kijani na yana rangi tofauti. Nyuma Kuna miti mirefu ya rangi ya kijani, mandhari haya yanaeleza zaidi kuwa maswala ya kifedha inashughulikiwa ipasavyo.

Manthari haya ni ya sokoni ambapo tunaona wauzaji na wanunuzi. Bidhaa kadha wa kadha aina ya nguo za rangi tofauti tofauti zimemwagwa chini ili wauzaji waweze kuwauzia wanunuzi hao.

Duka lenye mlango wa rangi ya kijani na ndani ya duka hilo, kuna jokofu mbili zilizowekwa soda na bidhaa zingine za kuuzwa na nje kuna mipira iliyowekwa kwenye gunia hiyo ya shimo na inaning'inia chini. Kando ya duka hilo, kuna waja ambao wameketi.

Aina ya magari tofauti yenye rangi tofauti, yaliyoegeshwa kwenye barabara iyo ya lami, ishara kuwa magari hayo yanauzwa ili kuweza kushughulikia maswala ya kifedha.

Aina za nguo mbalimbali, na zenye rangi tofauti tofauti ambapo, zingine zimetandazwa na zingine kuanikwa na barabara ndogo inayopita katikati. Mandhari haya yanaonyesha ishara ya kuwa sokoni kwa minajili ya kupata hela.

Kibanda cha mbao, ambacho kimetandazwa gunia chini na kimegawanyishwa kwenye sehemu mbalimbali mnamo, nyanya, vitunguu na viazi. Kuonyesha kuwa mandhari haya ni ya sokoni ambapo wanunuzi na wauzaji wanaweza kuwasiliana.

Noti za shilingi elfu moja zilizopangwa laini na mkono wa mja huyo mwenye shati ya misitari ya rangi ya kijivu na nyeusi umesishika na kuashiria kupewa mkono huo mwingine hela hizo mandari haya yakiashiria maswala ya kifedha.

Manthari haya ni ya sokoni ambapo kuna wanunusi na wauzaji, na vyakula ambavyo vimetandazwa chini kwenye karatasi na vya aina mbalimbali na kando kuna barabara yenye magari mengi.

Posta ya bima ya Anziano inayoshughulikia maswala ya nyumbani na kwenye posta hiyo wameandika maswala wanayohudumia na kuna mchoro wa nyumba inayopendeza na pia wamepeana nambari ya simu. Mandhari haya yanaashiria maswala ya kifedha yanashughulikiwa.

Mandhari haya ni ya sokoni ambapo waja wamefurika na kujaa pomoni katika eneo hilo na wauzaji wanauza bidhaa mbali mbali ambazo wanunuzi wananunua, maswala hayo ya kifedha yakishugulikiwa katika eneo hilo.

Manthari haya ni ya sokoni ambapo watu wamefumukana kwenye njia iyo, na kando kuna vibanda za mabati ambapo vifaa mbalimbali vinauzwa, ishara kuwa wanunuzi na wauzaji wamo sokoni kushugulikia maswala yao ya kifedha.

Posta ya malipo ya bima ya gari ya kibinafsi na kwenye posta hiyo gari ya rangi ya kijivu imechorwa na kuandikwa bei kwa alama hiyo nyekundu nambari ya simu pia imeandikwa ili kuwezesha mawasiliano bora

Nyanya, vitunguu, viazi na aina mbalimbali ya matunda kwenye karai hizo kubwa za duara na vifaa hivyo vimepangwa na kujaa. Miavuli ya rangi tofauti iliyowashwa na wanunuzi wanatembea mandhari haya yakiashiria kuwa wapo sokoni.

Magari yenye rangi tofauti ambayo yameegeshwa kwenye nyumba hiyo yenye taili chini na vioo vya glesi ishara kuwa magari hayo yanauzwa ili kuweza kushughulikia maswala ya kifedha.

Noti la laki moja ambalo limeshikwa na mikono ya mja huyo na lingine la hamsini ambalo limetandazwa kwenye meza kuashiria masilahi ya kifedha katika nchi yetu ya kenya.

Magari madogo yenye rangi tofauti tofauti ambayo yameegeshwa katika uwanja huo wenye nyasi ya kijani, na watu kusimama mbalimbali. Nyuma yao kuna miti mirefu iliyopandwa.

Gari nyeupe inayopendeza na yenye magurudumu meusi limeegheshwa nje ya jumba hilo lenye mlango wa glasi na lina maandishi ya rangi ya samawati na juu kuandikwa huduma ishara kuwa wanashughulikia maswala ya kifedha.

Shanga za rangi tofauti zilizotengenezwa na zenye miundo tofauti, zingine kuashiria zinavaliwa shingoni na zingine mikononi. Kwenye kibanda hicho cha mbao na mabati juu yake, maandhari hayo yakieleza zaidi kuwa hapo ni sokoni ambapo kuna maswala ya kifedha yanayoendelea.

Viti vya mbao ambavyo viko nje ya nyumba hiyo ndogo yenye rangi ya kijani, na mlango huo mdogo umenakiliwa neno salon na karatasi limepandikwa kwenye mlango huo la kuonyesha transaction ya hela, ndani ya duka hilo, kuna kioo cha glesi ambapo bidhaa kadha wa kadha vimeekwa ndani.

Malipo ya bima ya hospitalini ya Madison, ambapo kwenye posta hiyo mwanamke huyo mwenye tabasamu ana clachi mkononi na bendeji kwenye shingo yake na mkono wake moja ishara kuwa ameumia na maswala ya kifedha yanashughulikiwa na bima ya Madison.

Karoti zilizopangwa vizuri kando kuna biringanya na pilipili hoho juu yake kuna ndoo zenye urefu na upana tofauti ambazo zimetumiwa kupima viazi na kuna gunia nyingi ishara kuwa mandara haya niya sokoni.

Maembe iliyoiva, ndizi mbichi na zingine zimeiva zinaning'inia, parachichi, machungwa, na viazi. Mja mmoja ambaye amesimama mbele ya kibanda hicho ishara kuwa ananunua bidhaa hizo. Mandhari haya yakiwa ya sokoni ambapo kuna wanunuzi na wauzaji.

Magari tofauti yaliyoegeshwa kwenyae uwanja huo wenye nyasi ya kijani, na katikati kuna watu wanaotembea, nyuma kuna miti mirefu yenye matawi, manthari haya yanaashiria kuwa magari hayo yanauzwa ili kuweza kushughlulikia maswala ya kifedha.

Risiti nyeupe ya kuonyesha malipo ya KRA iliyonukuliwa na maandishi meusi na kutiwa mhuri kando kuonyesha tarehe, mandhari haya yanaashiria kuwa maswala ya kifedha yanashughulikiwa ipasavyo,

Duka ndogo la mawe na taili chini, na milango ya duka hiyo, ina michoro ya ngombe mwenye afya na maziwa, ishara kuwa duka hilo linauza maziwa ya ngombe, ili kupata fedha ya kulinda mifugo hiyo.

Karoti ambazo zimepangwa vizuri, hoho zimo hapo kando na biringanya na juu yake kuna ndoo tofauti tofauti, ambazo zimewekwa viazi ndani. Kuonyesha kuwa, mandhari ya sokoni.

Posta ya bima ya Let's Go inayoshughulikia magari na kwenye posta hiyo kioo cha gari kimechorwa na kuna mtazamo wa magari kwenye lami yaliyo washa taa ishara kuwa yanaendeshwa mandhari haya yanaashiria maswala ya kifedha yanashughulikiwa ipasavyo.

Mandhari ya sokoni ambapo wanauza wameketi chini na kutandaza bidhaa zao ambazo ni machugwa, nyanya, dhania na bringanya, na mnunuzi mmoja ameinama Ili aweze kununua machugwa na wengine wanoapita wakiangalia. Kuonyesha maswala ya kifedha yanaendelea hapa.

Kifaa cha rangi ya kijani nyekundu, machungwa yaliyoiva, parachichi, nanazi, vitunguu, paipai, ndizi zilizoiva na kufungwa juu na tikitimaji kwenye vi and hivyo.

Shilingi elfu moja ambayo imetengenezwa kwenye benki kuu ya Kenya na mbele ina mchoro wa rangi ya mzee Jomo Kenyatta Rais wa kwanza kwenye nchi ya Kenya, nyuma yake kuna ndovu wenye masiko kubwa kuashiria kuwa maswara ya kifedha yanashughulikiwa ipasavyo.

Ndizi mbichi zenye mgomba zilizoingizwa kwenye ndo hizo, vitunguu vya matawi, malenge na viazi vitamu kwenye kibanda hivo cha mbao na kando kuna gunia inayonyesha ishara ya kuwa imebeba bidhaa na kriti chini ya kibanda kimoja, mandhari haya yakiashiria kuwa ni sokoni ambapo kuna wanunuzi na wauzaji.

Magari ya aina mbali mbali yenye rangi tofauti tofauti katika uwanja huu, na watu wengine kwenye vikundi, na wengine wamesimama peke yao. Kuna miti mirefu iliyopandwa ambayo imezingira uwanja huo, ishara kuwa wamehudhulia mkutano maalum.

Mja mmoja mwenye simu mkononi na kidole chake cha shahada kuonyesha anafinya lipa na Mpesa na kando yake kuna mja aliyebeba noti la mia tano mandhari haya yakiashiria kuwa wanashugulikia maswala yao ya kifedha.

Mandhari haya ni ya sokoni, ambapo katika kibanda hicho cha mabati kuna aina nyingi ya vyakula, maembe, ndimu, nyanya, viazi, karoti, mahindi na ndizi ambazo zimening'inia, na wanunuzi wanapita hapo, ili waweze kununua na wauzaji kushughulikia masuala yao ya kifedha.

Ndizi za aina mbalimbali ambazo zimepangwa kwenye gunia hilo jeupe, zingine zimeiva sana zingine ni nono na refu na zingine ndogo, zina ishara kuwa zimepelekwa sokoni, ili wanunuzi waweze kuchagua.

Gari ya rangi ya kijivu ambalo halina paa na lina magurudumu manne limeegeshwa kwenye barabara inayopendeza, kando kuna ukuta wenye matawi ya kijajni, mandhari haya yanaonyesha kuwa wanashughulikia maswala ya kifedha.

Gunia za rangi tofauti zilizizo siliwana kupangwa ishara kuwa zina bidhaa mbali mbali ndani na bunda ya unga kando yake kreti za nyekundu zilizoandikwa coca-cola na soda zilizo pangwa na kuna kibao kinachowaka na kimeandikwa M-pesa.

Trolley ndogo ambayo imenakiliwa, ukulima bora na maandishi mekundu, na mwavuli mkubwa wa samawati ambao umesimamishwa juu yake, vibanda mbalimbali za mabati, ambazo zina bidhaa za kuuzwa, na magari mawili ambayo yameegeshwa kando ishara ya kuwa wapo sokoni ambapo shughuli za kifedha huendelea.

Lori kubwa la scania lenye rangi ya chungwa ambalo limegawanishwa na ndani kuna magari tofauti tofauti na pia juu magari yamepangwa kuonyesha usafiri ya magari hayo na kando kuna uwanja wenye nyasi ya kijani na miti mingi.

Kreti za rangi ya samawati, nyekundu, nyeupe na njano ambazo zina mayai ndani, zingine zimepangwa kwenye shelfu hiyo ya chuma ya rangi ya kijani. Kuna sashi kwenye kreti moja, manthari haya yanaeleza zaidi kuhusu biashara ambayo inaendelea katika duka hilo.

Magari mengi yenye rangi tofauti na miundo tofauti tofauti yameegeshwa kwenye barabara hiyo kubwa ya lami, ishara kuwa yananunuliwa ili kuweza kushughulikia maswala ya kifedha.

Mwanaume mmoja, mwenye suti ya kupendeza, ameshika gari hiyo nyeusi ambaye kio chake kimeteremshwa, kuonyesha kuwa amenunua gari hilo mandhari haya yakieleza zaidi ishara ya mashwara ya kifedha.

Gari jeupe lililoegeshwa na linapendeza na lenye makurudumu meusi, liko katika chumba hicho chenye taili na juu, taa nyingi zilizomulika. Mandhari haya yakieleza kuwa, masuala ya kifedha yanashughulikiwa.

Viatu vya aina tofauti na rangi tofauti vimepangwa chini na vingine kupangwa kwenye shelfu na mja mmoja anapita kando mandari haya yanaashiria sokoni ambapo maswala ya kifedha yanashugulikiwa ipasavyo.

Shilingi nyingi za ishirini na kumi zenye umbo la duara na rangi ya kijivu zina muhuriwa bendera ya Kenya kuashiria kuwa ni za nchi ya Kenya ili kuweza kushughulikia maswala ya kifedha.

Gari lenye rangi ya kijivu na lina magurudumu meusi limeegeshwa kwenye barabara hiyo ya kokoto na kando yake kuna nyasi ya kijani na miti iliyo pandwa, ishara kuwa gari hilo linauzwa ili kuweza kushughulikia maswala ya kifedha.

Mandhari haya ni ya sokoni ambapo katika kibanda hicho cha mabati kuna aina nyingi ya vyakula, maembe, ndimu, nyanya, ndizi, viazi, karoti na wanunuzi wanapita hapo ili waweze kununua na wauzaji kushughulikia maswala yao ya kifedha.

Maduka mbali mbali ambapo ususi wa nywele unaendelea na viti vingi vya plastiki vilivyo nje na vingine kuwekwa taulo juu yao na waja wengine wameketi na mwingine anatembea. Mandhari haya yakieleza kuwa maswala ya kifedha yanaendelea katika eneo hilo.

Maadhari haya yanaonyesha ishara ya kuwa kwenye kichinjio, ambapo nyama zingine zimewekwa kwenye chuma na kununginia chini. Nyama zingine zimo ndani ya chombo hicho, ambapo zimehifadhiwa. Na wanunuzi wanahudumiwa na wanaume hawa wawili, ambao wamevalia makabuti meupe.

Shanga mbalimbali ambazo zimetengenezwa na kuundwa kwa michoro tofautitofauti na rangi tofautitofauti na kupelekwa sokoni ili ziweze kuuzwa kwa watu mbalimbali na kuleta fedha kwa ajili ya kutengeneza shanga zingine.

Magari yenye rangi tofauti yaliyoegeshwa kwenye barabara hiyo ya lami iliyotiwa alama nyeupe na mawingu ya rangi ya samawati na nyeupe, ishara kuwa magari hayo yanauzwa kushughulikia maswala ya kifedha.

Vitunguu vingi vilivyopakiwa na kupangwa nje ya lori hiyo, na vingine kwenye lori ishara kuwa vinasafirishwa na mama mmoja mwenye kofia amesimama kuangalia ishara kuwa anauza vitunguu hivyo.

Aina ya magari tofauti, yenye rangi tofauti, yaliyoegeshwa kwenye barabara hiyo ya lami na kuzingirwa. Ishara kuwa, magari hayo yanauzwa ili kuweza kushughulikia masuala ya kifedha.

Posta ya bima ya LetGo na nyumba ya mawe yenye rangi nyeupe na kofia nyekundu ambayo imeekwa juu ya paa hilo, na kwenye posta iyo wameeka huduma mbalimbali, ambazo wanashugulikia ishara kuwa wanashugulikia mswala ya kifedha.

Barabara yenye lami na hapo kando kuna duka ambalo limeandikwa M-pesa ishara kuwa wanauza bidhaa kadha wa kadha, duka hilo limetengenezwa na chuma mbalimbali na kuzingirwa na lina rangi ya kijani.

Maandhari haya ni ya sokoni ambapo tunaona bidhaa mbalimbali kwenye kibanda aina za bidhaa hizo kuna nyanya, karoti, ndimu, vitunguu, biringanya, pilipili hoho za rangi ya kijani, njano na zingine nyekundu na besheni ndogo yenye vipimo vya minji .

Magari ya rangi tofauti yaliyo egeshwa kwenye kituo hicho kando yake kuna barabara ya lami na juu kuna kibao kilichoandikwa Mercedes Center na Logo ya gari hiyo imechorwa na nambari ya simu kunakiliwa ishara kuwa magari hayo yanauzwa ili kupata hela.

Duka kubwa lenye michoro mbalimbali nje na humo ndani tunamwona mwanaume mmoja ambaye amesimama kwenye counter hiyo , hapo juu wameashiria bidhaa ambazo wanauza maziwa , vifaa vya maziwa na maji ya kunywa.

Vidole kumba, amabazo zimeshika noti hizo za shilingi elfu moja zilizolainishwa na zina rangi ya kahawia kuonyesha kuwa manthari ya maswala ya kifedha yanshughulukiwa ipasavyo.

Duka linalouza maziwa ambapo juu kuna kibao cha jina ya duka hiyo na ng'ombe aliyechorwa. Waja ambao wamesimama ishara kuwa, wananunua maziwa hayo na nje, kuna tanki zinazotumiwa kwa usafirishaji wa maziwa hayo.

Posta kubwa ambayo imetengenezwa na kuna kiliwalife insurance kwenye posta iyo kuna familia moja ambao anatabasamu kwenye nyuso zao na posta iyo imiundwa kuashiria maslahi yao ya kifedha yameshugulikiwa.

Poster ya bima ambayo inatumika wakati ambapo ajali imetokea, na kwenye poster hiyo kuna mwanamume aliyelazwa na kufunikwa na ishara ya mkono wa mtu huyo ambaye amemshika na kwenye poster hiyo kuna nambari ya simu na ishara kuwa wanashughulikia maswala ya kifedha.

Duka lililo pakwa rangi nyeupe na linauza maziwa. Juu yake kuna kibao cha biashara hiyo na ng'ombe aliyechorwa, na mlango wake una pazia ya shanga, na mcha ambaye amesimama nje, ishara kuwa ananunua maziwa.

Haina ya magari mbali mbali mengine nyeusi, nyeupe na nyekundu kwenye maegesho hayo, ambayo yana mandishi juu yake na nambari ya simu, ishara kua magari hayo yanauzwa.

Samaki zilizo chomwa na kupangwa kwenye kifaa hicho na zina rangi ya kahawiya inayo pendeza na katikati Kuna zinia kubwa ya chuma na Ina mafuta na muuzaji ambaye ameketi nyuma. Mandhari haya yakieleza zaidi kuwa wako sokoni.

Posta ya bima ya hospitalini ya Anziano na kwenye posta hiyo, kuna mikono ya madaktari wanaosalimiana na wengine wanaowasiliana ishara kuwa wapo hospitalini na ana kifaa shingoni cha kusikiza mpigo wa moyo na posta hiyo ina faida zilizoandikwa unapochukua kava hiyo na kwa maelezo zaidi, nambari ya simu imenakiliwa pia.

Magari ya aina mbali mbali yenye rangi tofauti kwenye jumba hilo linalopendeza na vioo vya glesi. Nje ya jumba hilo kuna magari mengine pia, ishara kuwa magari hayo yanauzwa ili kushugulikia maswala ya kifedha.

Kidole gumba na kidole cha shahada ambacho kimeshika noti la Kenya lililokunchwa la shilingi elfu moja yenye rangi ya kahawia kuonyesha mandhari ya maswala ya kifedha inashughulikiwa.

Majumba mengi yenye mabati na miavuli kadha wa kadha kwenye vibanda na watu wamevulika pomoni ishara kua wapo sokoni ambapo kuna wausaji na wanunuzi na kreti mbalimbali ambazo zimebeba bidhaa za kuuza.

Duka lililopakwa rangi nyeupe na linauza maziwa juu yake kuna kibao cha biashara hiyo na ng'ombe aliye chorwa na mlango yake una pasia ya shanga zilizo telemka na tenki ya chuma inayotumika kubeba maziwa na mcha mmoja ambaye anaingia katika duka hilo.

Hapa ni darasani, tunawaona watoto wameketi chini ili waweze kuonyeshwa na mwalimu yule aliye mbele. Mkononi wameweza kuzishika picha, picha ambazo zina maelezo tofautitofauti kwa picha na pia kwa maandishi.

Cheti cheupe chenye mandishi meusi cha KRA na kinaeleza maarifa kuusu mwenye cheti icho kuonyesha ubinafsi na kina logo kubwa ya KRA kwa upande wa kushoto kuaashiria maslahi ya kifedha.

Duka linalouza bidhaa tofauti na lenye dirisha na mlango wa chuma. Nje ya dirisha hilo, kuna kreti za Coca Cola na maji ya chupa ya plastiki na gunia za Tuskys za rangi ya kijani na njano, zilizowekwa juu. Mandhari haya yakiashiria masuala ya kifedha.

Aina ya magari tofauti tofauti yaliyoegeshwa kwenye eneo hilo na yana rangi tofauti tofauti ishara kuwa magari hayo yanauzwa ili kuweza kushughulikia maswala ya kifedha.

Magurudumu meusi yanayoashiria ishara ya kuoshwa yameegezwa chini, na kando kuna barabara laini ya lami iliyopita. Kuoshwa kwa magurudumu hayo kunaashiria ishara ya biashara ili kupewa fedha.

Viatu vya aina tofauti vilivyofungwa kwenye kamba na kuwekwa juu. Kibanda cha magunia na viatu vingine viko kwenye gunia na vingine kwenye ndoo hiyo nyekundu. Mandhari haya, yakiashiria ni sokoni ambapo masuala ya kifedha yanashughulikiwa.

Mandhari haya yanaashiria watu hawa wamo sokoni na kuna muuzaji ambaye anauza bidhaa kadha wa kadha kati ya bidhaa hizi kuna kitunguu nyanya viazi hoho biringanya dania.

Mwanamke mmoja na mwanaume mmoja ambao wamesimama mbele ya gari hilo jeupe wakiwa wameshika karatasi hilo jeupe wakiangalia ishara kua wanashughulikia masilahi yao ya kifedha.

Magari tofauti na yenye rangi tofauti yameegeshwa kwenye uwanja huo wa nyasi ya kijani na nyuma yao kuna miti mirefu yenye matawi . Mandhari haya yanaashiria kupitia kwa uuzaji wa magari hayo na swala ya kifedha yanashughulikiwa ipasavyo.

Simu inayotumiwa na mja huyo ambaye anaifinya na kidole gumba, kidole chake kikionyesha kuwa anaishara ya kulipa na M-pesa. mandhari haya yakieleza ziadi masuala ya kifedha.

Kidole gumba na shahada kilichoshika noti hio ya elfu moja, na limetengenezwa kwenye benki kuu ya Kenya, na lina mchoro wa ghorofa kuonyesha maswala ya kifedha yanashughulikiwa ipasavyo.